Wanamichezo wa timu wa kdf wako kwenye mazoezi wakiwa katika mstari miili yao ikionyesha imara na mafunzo ya hali ya juu, kwa kasi, usawa na nidhamu wanakimbia kuruka na kufanya mazoezi ya nguvu huku wakifuata maagizo kwa umoja.

Uwanjani wachezaji wa kike wanapambana kwa ustadi na kasi kwenye mchezo wa mpira wa kikapu, miguu yao inaruka ,mikono inarusha ,macho yao yanalenga ushindi, hii tu si mechi ni onyesho la mwovu kujituma na uwezo wa mwanamke, michezo ni ya wote na hawa binti wanaleta moto uwanjani.

Ndani ya ofisi ya NSSS, mazingira ni ya utuliivu na mpangilio wa kitaalam. Mteja ameketi mbele ya afisa anayehudumia kwa staha huku komputa na vifaa vingine vya ofisi vikiwa mezani. Kila mazungumzo hapa yanahusu haki za kijamii, mafao na mstakabali wa maisha ya baadae.

Uwanjani kelele za mashabiki zimeshika kasi rais William Ruto amesimama miongoni mwa watazamaji akishangilia kwa bashasha. Kando yake kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameketi kimya akifuatilia michezo kwa makini, taswira hii ni ya mshikamano ambapo mchezo huunganisha viongozi na wananchi bila mipaka ya kisiasa.